Mafuriko yametokea, barabara na maeneo ya karibu yamefunikwa kabisa na maji mengi. Gari moja jeupe linajaribu kuvuka katikati ya maji hayo. Likipiga povu na kutawanya maji.

Katika eneo lililojaa maji kuna boti mbili ndefu zilizojaa watu. Boti ya kwanza ina injini. Abiria wengi wamevaa fulana nyekundu.

Katika nafasi hii, tunayaona mafuriko makubwa. Maji ya kahawia yamefunika ardhi, barabara na hata nyumba. Miti imezama.

Mzee amevaa shati la cheki nyekundu na nyeusi , kofia ya samawati na barakoa ya samawati na anapokea chanjo kwenye bega lake la kushoto . Mtu mwingine anaonekana kwa nyuma akimpa sindano.

Madaktari wawili wanawake na mgonjwa mmoja mwanaume wanaonekan Madaktari wote wameva koti jeupe na barakoa, daktari mmoja ana nywele ndefu zenye mikunjo.

Mtu aliyevaa fulana ya samawati na ya rangi ya njano na kofia ya pikipiki anazungumza na mwanaume mzee. Mwanaume mzee amevaa vazi jeupe refu.

Wanawake wawili wanachota maji kwenye kisima. mmoja anatumia bakuli ndogo kuteka maji na kuyamimina kwenye debe la manjano.

Katika eneo la wazi kikundi cha watu kinashika kompyuta ndogo za kiganjani. Wengi wao wamevalia fulana za kijani na jaketi za samawati. Wanaonekana wenye furaha.

Hiki ni kisanduku chenye rangi ya waridi na nyeupe kina maandishi makuu. Juu yake kuna maneno, chini yake kuna maelezo. Maelezo mengine yanataja.

Kuna watu wanne wanatembea kwenye maji. Maji yanaonekana ni mingi na yanatiririka kwa kasi kunamwanamme mmoja amevaa koti jeusi na ameshika viatu viwili mikononi.

Chupa ya plastiki nyeupe iliyo wazi na lebo ya rangi ya chungwa inaonekana. Chupa inaonyesha maandishi. Baadhi ya vidonge vya manjano angavu vimetoka nje na vimelala karibu na chupa.

Hili ni bwawa la maji machafu na linatiririka katikati ya miamba. Watoto wawili wamekaa kando yake. Wote wamevalia shati na mvulana amevalia nyekundu.

Chupa ya dawa inaonekana yenye kifuniko cha rangi ya njano. Lebo yake ina maandishi makubwa na inasema ina vitamini.

Daktari wa meno amevalia koti jeupe, barakoa na glavu na anamhudumia mwanamke aliyelala kwenye kitanda cha matibabu.

Mtaalamu wa afya mwanamke amevalia koti jeupe na fulana ya mikono mirefu na barakoa ya rangi ya samawati anashika sindano kwa umakini mikononi mwake nywele zake zimefungwa vizuri.

Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Daktari ambaye amevali koti la samawati anatumia kifaa cha mwanga wa samawati mdomoni mwa mgonjwa.

Kipozao cha majani kilicho na kifuniko cheupe kinaonekana. Lebo yake inaonyesha picha ya mti wa muarubaini na inamaandishi.

Mwanamume anacheka akiwa amesimama mbele ya mzinga mkubwa wa maji. Amevalia fulana ya samawati. Anauinua mkono wake wa kulia hewani.

Hiki ni kisanduku cheupe cha dawa. Kina maandishi ya rangi ya kijani na nyeusi. Kisanduku hiki kina nembo. Upande wa kulia kuna chupa ndogo ya kioo, iliyo na maji ya rangi ya manjano ndani.

Mwanamke anashika chupa ya kioo cha dawa. Dawa hii ni ya rangi ya kahawia na chupa ina kifuniko cha kijani. Lebo ya manjano ina maandishi.

Daktari wa kike amevalia mavazi ya samawati, anamtunza mtoto mchanga kwenye kitanda cha plastiki, daktari ameinama chini, akiwa na miwani, na anamtunza mtoto kwa upole.

Hapa ni hospitalini. Mwanaume mmoja amelala kwenye kitanda akiwa amefunikwa na kitambaa kichwani. Amelala kifudifudi, uso wake ukielekea upande wa kulia.

Barabara imejaa maji na kuna magari kadhaa yaliyosimama katikati ya mafuriko, kuna bajaji mmoja ya rangi ya njano na nyeusi gari la samawati linajaribu kupita mbele ya bajaji.

Mwanamke ameketi akipokea chanjo. Amevaa barakoa ya samawati na miwani. Nywele zake zimetengenezwa kwa mtindo na amefunga kitambaa.

Mikono miwili inashikana kwa makini. Mtu mmoja amevaa glavu za rangi ya samawati zilzizotengenezwa kwa mpira na suti ya manjano. Anashika mikono ya mtu mwengine anayeonekana kuwa na mikono yenye vidonda.

Daktari amevaa koti jeupe, miwani na barakoa anachunguza sikio la mwanamke, mwanamke amevaa koti jeusi na skafu ya kijivu, wote wameketi kwenye viti.

Hii ni chupa ya dawa ya kuongeza damu. kwenye lebo lake kuna maneno yameandikwa. ndani yake kuna vidonge mia moja.

Mwanamke amesimama. Amevalia mavazi ya kujikinga dhidi ya virusi. Amevaa koti la manjano, glovu na barakoa na kofia.

Meza ndogo nyekundu ina chupa nyingi za dawa na vidonge vya aina tofauti. Kuna pia vijikaratasi na vikombe vidogo. Chini ya meza, kuna kiti cha plastiki.

Watu kadhaa wanajaribu kuchimba kwenye vifusi vya jengo lililo bomoka baadhi yao wamevalia sare za samawati na kofia ngumu wanaonyesha kuwa wao ni waokoaji kitaalamu.

Wanaume wanne wamesimama nje ya nyumba, wanawake wawili wamevaa koti la njano la kujikinga Mwanamke mmoja ameshika chombo cheupe kikubwa, kilicho simama juu ya miguu ya chuma.

Kuna sabuni mbili za rangi ya kijani na chupa mbili za mafuta zimewekwa kwenye meza. Pia kuna chupa ndogo iliyojaa unga wa rangi ya kahawia. Kila kifaa kina maandishi.

Daktari mwanaume amevaa koti la samawati barakoa nyeupe na miwani na anachunguza mtoto mchanga, daktari ana stetoskopu shingoni mtu mwingine amevaa fulana ya kijivu.

Kuna chupa ndogo ya dawa. kifuniko chake kina rangi ya kijani. chupa hii ina maandishi. kando yake kuna sindano kubwa iliyotengenezwa kwa plastiki.

Watoa huduma za afya. Wamevaa sare nyekundu na nyeupa. Wakiwa wamesimama karibu na kitanda cha mgonjwa hospitalini. Mmoja wa madaktari anazungumuza na wahudumu wengine.

Mtu anajiandaa kudunga sindano. Kuna boksi la chanjo ya surua, matumbwitumwi na rubela. Boksi ina chupa kumi za dozi moja.

Daktari mwanaume amesimama katikati ya chumba cha hospitali . Amevalia koti jeupe refu linalomfikia magotini . Yuko karibu na kitanda cheupe na mashine za kupumua .

Hii ni operesheni. Madaktari watatu wamesimama kwa makini wakifanya kazi kwenye sehemu ya mgonjwa. Wote wamevaa mavazi ya samawati, barakoa na glovu wakijikinga na mgonjwa.

Sindano na chupa ya chanjo vimewekwa pamoja, chupa ina maandishi, ambayo yameandikwa na maelezo, chanjo hii inatumika kuzuia magonjwa hayo.

Mama huyu ameketi kitandani, anambeba mtoto wake. Mama mwingine amesimama mbele ya kitanda. Mwanamke aliyesimama amevaa sweta jeusi na rinda la njano.

Chupa kubwa ya plastiki imejaa kinywani chenye rangi ya kahawia. Karibu na chupa kuna ndoo nyekundu ambayo imejaa matunda na vitu vingine.

Mzee ameketi kwenye kiti. mtu mwingine ameketi mbele yake. na anajaribu kumdunga sindano mkononi mwake. mzee amevalia sharti la mistari.

Kuna wanafunzi wamesimama karibu na tangi la maji. Tangi hili lina rangi ya samawati na maandishi. Mwanafunzi mmoja anachota maji. Mwingine ameshikilia chupa.

Mandhari haya yanatuonyesha bidhaa za matibabu. Kuna kisanduku cha rangi ya zambarau na nyeupe kilicho na maandishi. Kwenye kisaduku kuna jina la dawa. Maneno mengi yanaelezea faida za dawa hii.

Kifaa chenye umbo la sufuria ya udongo kimejipanga vizuri katikati ya picha. Moshi mweupe unatoka kwenye sufuria hio na kupaa hewani na kuna michoro ya mistari nyeupe. sufuria inaonekana kuwa na rangi mbili, kahawia kwa juu na nyeusi kwa chini.

Mwanamke mchanga amepiga magoti, anachema kwa furaha anajaza ndoo na manjano na maji misafi. Ndoo imewekwa ndani ya beseni ya samawati.

Daktari amevaa koti jeupe na anachunguza macho ya mwanamke kwa kutumia mashine. Mwanamke ameketi kwenye kiti cha mbele ya daktari. Chumba hiki, kina ukuta wa rangi ya samawati.

Kuna chupa ndogo ya glasi iliyo na kofia ya samawati na kijani. Chupa hii ina maandisi meupe na ya samawati yanayosomeka. Imesimama kwa utulivu.

Katika chumba cha matibabu mwanamke aliyevaa mavazi ya kijani na miwani anamchunguza mgonjwa, mgonjwa amelala kwenye kitanda, amefunikwa kwa shuka nyeupe.

Mwanaume anatoa chanjo kwa mwanaume mwingine. Wote wawili wamevalia barakoa usoni. Yule anayechomwa sindano amevaa shati la manjano.

Mwanaume amelala kitandani amevaa sweta ya rangi ya kijivu na nyeusi na suruali nyeusi ,mguu wake wa kulia umepinda na unaonekana una unashikwa na daktari aliyevaa koti jeupe na suruali nyeusi.

Daktari mwanamke amevalia koti jeupe anachunguza jicho la mgonjwa wake. Vioo vya macho vimelinda macho yake. Ameshkilia vifaa maalum vya uchunguzi wa macho.

Mwanaume huyu anasafiri ndani ya mtumbwi mchanga. Amevalia kofia nyekundu na jaketi. Mutubwi umejaa magodoro na mizigo mingine mingi.

Mgonjwa mwanamke anasaidiwa na madaktari wawili kusimama, ameanza mazoezi ya kutembea, mgonjwa amevaa kifaa maalum mwilini mwake.

Kuna dawa mbali mbali chupa ya sindano ina maandishi kuna sindano iliyo lala chini mbele na chupa nyeupe yenye jina vidonge viwili vya rangi ya manjano vimewekwa kwenye kifurushi cha dawa.

Kuna masanduku mawili ya dawa na chupa mbili za sindano zimewekwa kwenye meza. masanduku haya yana rangi ya kijani. na mengine yana rangi nyeupe

Duka lina rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali. Kuna chupa nyingi za rangi tofauti pamoja na vyombo vikubwa vya plastiki. Vilivyojaa vitu mbalimbali. Kuna picha nne za kuchora zilizopangwa kwenye meza.

Mwanamke mmoja amelala chini akipata huduma muhimu. Mikono ya muhudumu imekaa tumboni inagusa taratibu, vifuniko vya rangi tofauti vinawaka.

Mikono ya mtu inashikilia chupa mbili ndogo za dawa chupa hizi zote mbili ni nyeupe na moja ina lebo nyekundu na nyingine nyeupe chupa moja imefunikwa kwa karatasi ya plastiki .

Barabara hii iliyoaribiwa na mafuriko inaonekana. Baadhi ya watu wamesimama pembeni wakishuhudia uharibifu. Sehemu ya barabara imekatika kabisa na maji mengi ya rangi ya udongo yanafurika.

Mwanamke ameketi kwenye kiti na anapokea sindano kwenye mkono wake. Mwanamke mwingine ambaye ni mhudumu wa afya anampa chanjo. Wote wamevalia barakoa.

Wafanyakazi wawili wanasafisha takataka nyingi kwenye barabara ya vumbi. Wanaume wote wamevaa suti za samawati, nyeusi na viatu virefu vyeusi.

Mwanaume huyu, anashika mkono wa mgonjwa, ambaye amefungwa kwa mashine za matibabu. Mgonjwa amefungwa kamba na vifaa vinavyotoa chaja.

Mwanaume mmoja amekaa ukingoni mwa kitanda cha hospitali akiwa ameshikilia kichwa chake kwa huzuni. Mgonjwa mwingine amelala kwenye kitanda kilicho mbele yake.

Chupa ya plastiki ina kinywaji cha rangi nyekundu chenye jina kwenye lable yake ya kijani, mazingira ya nyuma yanaonyesha mti na majani ya kijani yanayo zunguka eneo hili.

Kuna boxi jeupe na chupa nyeupe ya dawa. Kila kitu kina maandishi. Kuna nembo nyekundu na ya kijivu. Chupa ina maandishi na kifuniko chake kina rangi nyeupe.

Madaktari watatu wako katika chumba cha matibabu. Wote wamevaa sare za samawati, barakoa na kofia za samawati. Madktari wawili wameinamia mgonjwa.

Mtoto huyu anajifunza kutembea. na anasaidiwa na watu wawili. anashika kipaa cha chuma na mlio wa ragha umewekwa kando

Hizi ni aina nne tofauti za dawa za afya, moja ina kibonge cha machungwa na lebo nyingine ni kifuko chenye majina yale yale na kuna vifurishi viwili vya samawati.

Wauguzi wawili, wakiwa wamevaa sare za samawati na glavu, wanawatunza watoto wachanga ndani ya hospitali, kuna watoto wawili kwenye vitanda maalum, mmoja amefunikwa, na mwingine yuko wazi.

Mzee ameketi chini. Amevalia kofia nyekundu na vazi lililo na rangi za kijivu na nyekundu. Anashika kipande cha mti na kisu. Shingoni mwake, kuna shanga.

Mwanaume mmoja amevalia suti ya samawati. Ananyoosha mkono kuelekea choo kinachoelea juu ya meza. Choo hiki kimetengenezwa kwa rangi ya samawati kinashikiliwa na bomba kubwa la kahawia.

Daktari wa meno anamchunguza mgonjwa. Ameketi kwenye kiti. Daktari amevaa koti jeupe, barakoa na glovu za samawati.

Watu wengi wamesimama mahali penye udongo mwekundu, kuna mikokoteni mingi ya mkono, iliyo na vyombo vya maji, vya njano, watoto na watu wazima, wanangoja karibu.

Daraja ndogo limefunikwa na udongo mwingi na maji mengi meusi yanapita chini . Kando ya barabara umati mkubwa wa watu umesimama wakiangalia mafuriko.

Mtu amevaa mavazi ya kujikinga, kofia na barakoa, akifunika uso wake wote. Ana mikono ya kijani kibichi. Bega lake limebeba chombo kikubwa.

Moto unawaka kwa ukali kwenye Mlima. Mlima umefunikwa na moshi mweusi. Kuna miti mingi inayowaka. Miti hii ina majani mengi. Anga inaonekana wazi.

Kuna chupa nne tofauti za dawa za vitamini ya kwanza ina rangi ya kahawia na lebo ya rangi ya zambarau. Ya pili, ina rangi ya samawati na ina maandishi meupe.

Watu watatu wako ndani ya gala au duka la kuhifadhi bidhaa. Wote wamevalia barakoa za uso. Mwanamme mmoja amevaa koti jeupe.

Muhudumu wa afya amevalia koti jeupe na anatoa chanjo kwa mtoto mdogo. mama wa mtoto ameshikilia mkono wake kutazama kwa makini.

Manesi wawili wako karibu na mtoto mchanga, mtoto ako ndani ya mashine maalum ya utunzaji manesi wamevalia glovu, barakoa na kofia za samawati.

Daktari wa kiume, mwenye ndevu, anachunguza sikio la mwanamke, mwanamke huyu amevalia koti jeusi na shati jekundu, nywele zake zimetengenezwa kwa umaridadi.

Hiki ni kisanduku jeupe Chenye maandishi ya rangi ya chungwa ,juu ya kisanduku kuna nembo ndogo ya duara yenye herufi . Sehemu ya mbele ina maandishi makubwa na chini yake kuna maneno.

Wanawake wawili wamesimama karibu na tanki ndogo ya maji ya rangi ya samawati. Mwanamke mmoja amevalia shati la samawati na anafungua bomba la maji.

Daktari wa Meno amevaa basi la samawati ,kinyago na kofia nyeupe. Anasafisha kiti cha daktari chenye vifaa vingi, nyuma yake kuna skrini mbili, Saa ya ukutani na mistari ya maandishi kimaandikk

Wanawake wawili na mtoto mmoja wameketi. Wote wamevaa mavazi ya rangi mbali mbali. Mwanamke mmoja amevaa kofia ya samawati na amemshika mtoto.

Kuna watu wengi wamesimama kwenye foleni. Wote wamevaa barakoa za rangi mbalimbali. Mwanamke mmoja amevalia koti jeusi lenye maua meupe na kofia.

Kuna sanduku dogo la virutubishi na glasi ya maji juu ya meza. Kifungashio kina maandishi. Vidonge vya rangi tofauti imetawanyika karibu na pakiti ndogo za dawa.

Hizi ni huduma za afya ya meno, daktari mmoja amevaa mavazi ya samawati akiwa anatumia vifaa maalum kutibu mteja wake. Mteja huyu ameketi kwenye kiti akiwa amefunikwa na kitambaa cha zambarau.

Wanaume wawili wanabeba mitungi mikubwa ya oksijeni na wote wamevaa barakoa na shati la samawati na suruali ya zambarau. Wanaonekana wanatoa mitungi kwenye gari dogo jeusi.

Hivi ni vipimo viwili vya dawa, moja imefunguliwa na ina vidonge vinne vya rangi nyeupe, kipimo kinigine kimefungwa kwenye karatasi. Sanduku zina muundo wa almasi ya rangi ya samwati na nyeupe.

Hii ni chupa ya rangi ya waridi iliyonna kifuniko cha rangi Sawa. Ina lebo ya rangi nyeupe yenye maneno meusi, juu ya lebo kuna maneno makubwa na chini yake pia.

Daktari mwanamke amevaa glavu na shati jeupe, na anamsafisha sikio mgonjwa, mgonjwa amevaa kitambaa kichwani na, kashika bakuli ndogo.

Daktari anazungumza na mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Mgonjwa amevaa miwani ya kinga. Daktari amevaa sare , kofia na barakoa.

Chumba cha meno kina madaktari wawili wa kike . Wote wamevaa koti jeupe , barakoa na glavu nyeupe . Daktari mmoja amevalia miwani ya matibabu na anatumia vifaa vya kielektroniki.

Vipande vya mikono na miguu ya mtoto vimefunikwa na vipele vya rangi nyeusi na nyekundu mkono mmoja unaonyesha kiganja vipele vikiwa vimetawanyika kila mahali.

Majengo mingi yameanguka na kusababisha rundo kubwa ya mawe timu ya uokoaji iko kwenye eneo hili. Kila mwanachana wa timu amevalia koti jeusi na kofia ya kinga ya manjano.

Mwanamke huyu amesimama akitumia kifaa cha kuzima moto. Ameshikilia kifaa hiki na anapulizia povu. Ametengwa na moto na yuko mbali.

Tanki kubwa la maji limejengwa juu ya mnara. Mnara una ngazi ndefu ya chuma inayopanda mpaka juu. Wanaume wawili wako juu ya mnara.

Sanduku dogo jeupe la dawa lina jina. Limeandikwa kuwa lina vidonge vinne. Sanduku lina rangi ya machungwa chini. Vipimo viwili vya vidonge vyeupe vya mafuta vinaonekana nje ya kifurushi.

Mkutano mkubwa wa watu umejimea eneo la wazi lenye udongo kavu. Mfanyikazi anayevaa jaketi ya njano ya usalama anaongoza mchakato fulani muhimu.

Mgonjwa ameketi miguu yake imevaa suruali ya rangi ya zambarau anashikilia chupa nyeupe ya dawa na karatasi ya maelekezo mkononi.

Mwanamke amevalia shati la waridi na ameinama, amevaa glavu nyeupe na barakoa usoni anaangalia mbele ya kitanda ambapo mwanamke amelala.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa watu. Wengi wao wameketi kwenye viti vya plastiki. Kila mtu amevaa barakoa. Mikono ya qatu wengi umeuishwa juu.

Jengo hili ndogo limejengwa kwa mawe na kuna paa la rangi ya manjano na kijani. Kunayo maandishi ambayo yameandikwa kwa herufi kubwa. Mbele ya jengo kuna barabara.

Mtaalamu huyu wa kisayansi anashughulikia vipimo vya sampuli za damu katika Sahni za plastiki nyekundu. Meza ya kazi imeandaliwa na karatasi. Kalamu ya uandishi na vifaa vingine vya mahabara.

Watu wawili wamesimama mmoja akimpa mwingine Chanjo kwenye mkono, mwanamke aliyepokea sindano ameketi kwenye kiti jekundu akiwa amevaa barakoa . Mtoa huduma amevaa mavazi ya kazi.

Mama ameketi akimshika mtoto mchanga. Mtoto amefungwa kwa kitambaa cheupe na amevaa kofia ya kamba nyekundu. Mtu mwingine amevaa barakoa ya uso, na ngao ya plastiki.

Mtu mwenye mwonekano wa kujiamini, anaketi kifahari. Mikono yake imeshikilia vifaa vya mazoezi, vyenye rangi ya samawati na sehemu za plastiki nyeupe.

Mtaalamu wa afya amevaa fulana nyeupe na nyekundu na anazungumza na mwanamke mwingine. Mwanamke huyu amevaa gauni nyeusi na kilemba nyeusi na ameketi kwenye kiti cheusi.

Madaktari watano wako katika chumba cha matibabu, wote wamevaa sare za samawati, barakoa na kofia za samawati, madaktari wanne wamesimama karibu na mgonjwa.

Mkono wa mtu mweusi unamimina vidonge vya manjano na uwazi. Vidonge hivi vinaanguka pole pole kwenye kiganja cha mkono mwingine. Chupa ya plastiki inaonekana wazi.

Watoto wawili wananawa mikono yao kwenye beseni nyekundu ya plastiki. Beseni hii imewekwa juu ya stendi ya chuma. Mtoto mmoja amevaa sketi ya waridi na shati lenye alama za chui.

Mikono ya mtu inaonekana juu ya pakiti nyingi za taulo za kike. Pakiti hizi zina rangi ya samawati na waridi zimefungwa pamoja na bini nyeupe za mipira.

Watu wawili wamevaa sare za njano na kofia ngumu wanasimama karibu na moto mkali unao uguza nyasi kavu. Mtu mmoja ameshika kifaa cha kuzimia moto.

Mkusanyiko wa kundi ya dawa ya lishe bora zimepangwa kwa utaratibu nzuri wa uuzaji. Bidhaa hizi za afya Inajumulisha virutubish ya aina mbali mbali.

Daktari wa kiume amevalia mavazi ya kijani, anamtayarisha mgonjwa wake. Mgonjwa amevaa shuka la samawati, na amesimama juu ya kitanda ya uchunguzi. Mashine kubwa yenye sura ya mviringo umewekwa pembeni.

Maji ya mafuriko yamefunika barabara yakizunguka magari mengi. Magari haya yamesimama katikati ya maji haya na baadhi yamezama kwa kiasi.

Mwanaume ameketi kwenye meza, iliyojaa vifaa. Amevaa glovu nyeupe na koti la mahabara. Anashikilia kalamu na anaandika kwenye daftari kubwa.

Maaafisa wawili wanaume wazee wamekaa wakiwa wamesimama mbele ya maji. Watu wengine wengi wako nyuma yao. Wanaangalia ndoo nyingi za manjano zilizojaa maji.

Wauguzi wanahudumia watoto wachanga wakiwa ndani ya mashine. Mmoja anashughulika na mtoto ambaye kwenye kitanda cha wazi. Mwingine anasimama karibu na kitanda cha kioo.

Vifurusi vya dawa vimepangwa pamoja. Chupa hizi zina maandishi na maelezo yameandikwa kwa lugha tofauti. Chanjo ya manjano ya homa imebakizwa ndani yake.

Daktari ameketi na anamchunguza macho ya mgonjwa wake. Wote wameketi mbele ya mashine kubwa, ambayo wanaitumia kupima macho. Daktari amevaa shati jeupe.

Mwanamume mzee ameketi nje. Amevalia kofia na shati la zambarau. Anaonekana ametulia sana. Watu wawili wamesimama mbele yake.

Chupa ya dawa nyeupe inaonekana na Lebo yake ina rangi ya kijani a Chungwa . Chupa hii ina maandishi ,chini ya lebo kuna picha ya mfumo wa ndani wa binadamu.

Kiliniki ya ufupi ya hema imewekwa hili kutoa huduma za afya za haraka kwa jamii ,mtaalamu wa dawa amevaa shati la njana na barakoa ya kinga anaongea na mgonjwa wake.

Hili ni bango la matangazo la kliniki ya dawa ya asili. Inajumuisha picha za mbegu za tikitiki, mafuta ya asali, mimea mbalimbali na kipande cha tikitiki.

Mwuguzi mwenye mavazi meusi ya kazi anashughulikia mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni katika chumba cha uzazi. Boneti yake ya kahawia inafunika nywele zake.

Hiki ni kituo cha afya. Wagonjwa wamelala kwenye vitanda vya chuma vilivyo na magurudumu, kila mmoja akipokea matibabu. Watu kadhaa wamefunikwa na vitambaa vya rangi nyeupe.

Kikundi cha watu kinafanya kazi pamoja nje ya jengo. Wamevaa sare za samawati, kofia na fulana zenye nembo. Wengine wameshika meza za plastiki.

Daktari na mama wanashikilia mtoto mchanga, daktari amevaa nguo ya njano na samawati, mama amevaa nguo yenye muundo wa doti nyeusi na nyeupe.

Mwanaume anafanya kazi ndani ya chumba amevalia kofia ya samawati na barakoa nyeupe usoni Pia amevalia koti jeupe la maabara na fulana ya samawati.

Muuguzi amesimama karibu na kitanda. Amevalia sare ya samwati, gauni na barakoa usoni. Anasema kitu kwa mgonjwa ambaye amelala kitandani.

Wanawake wawili wamesimama karibu na gari lina lebo. Wote wamevalia fulana nyeupe, barakoa na glavu. Wanaonekana wakipunga mkono.

Daktari wa neno amevalia kofia, barakoa na miwani. Anamhudumia mgonjwa aliye na miwani ya kinga. Daktari anashika vifaa viwili mkononi.

MMwanamume anatoa chanjo kwa mwanamume mwingine. Wote wawili wamevalia barakoa usoni. Yule anayechomwa sindano amevaa shati la manjano.

Kipoza kidogo cheupe kinakaa juu ya meza nyekundu, ina label ya kijani na manjano, kipoza hiki kimeandikwa ngiri sugu pia ina maandishi madogo ya tovuti chini.

Daktari wa meno anampa mgonjwa matibabu. Daktari huyu amevalia kofia ya samawati, barakoa na sare. Mgonjwa amevaa miwani ya kinga na amelala kwenye kiti.

Mtu ameshikilia vitu mbalimbali. Kimoja ni chupa ndogo nyeupe, vingine ni vifuko viwili vidogo vya plastiki, vilivyo na vidonge vya njano. Kuna vifuko viwili vya kahawia.

Mtaalamu mmoja ameva glovu ya rangi ya kijani na anashikilia dawa yenye lebo nyeup, chupa ina mandishi. Sindano inaonekana upande wa kulia na ina kiyowevu cha manjano ndani.

Vitambaa, mimea, vikombe, unga, maji, mboga, vitunguu, vyungu, viti, ndoo, chupa na maji vinaonekana.

Umati wa watu umesimama kwenye kingo za mto uliopitwa na mafuriko. Maji yanaonekana yana rangi ya kahawia na yanabena miti mikubwa. Barabara ilivunjika na kuunda shimo kubwa.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa , daktari ananywele ndefu zilizo sokotwa, na amevalia sare ya kijivu, anazungumza na mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti Cha meno.

Wataalamu wawili wa meno, wanafanya kazi na mgonjwa, mgonjwa ameketi kwenye kiti, na anafanyiwa, matibabu, wauguzi wamevalia nguo nyeupe, na nguo ya samawati.

Hizi ni bidhaa za dawa. Kuna chupa kadhaa za rangi ya kahawiya, zikiwa na lebo zenye rangi ya sambarau. Kwenye lebo Kuna maandishi. Chupa hizi zimefunikwa na vifuniko vya rangi ya kijani.

Maji rani wawili wanatembea kwenye maji mengi. Yanaonekana kuwa maji ya me mwagika kutoka mtoni. Wote wameshikilia fimbo.

Mtaalamu wa afya mwanamke amevaa koti la samawati na barakoa nyeupe na anampa sindano ya chanjo mwanaume mzee. Mwanaume mzee amevaa kofia ya rangi ya kahawia.

Hii ni chupa ndogo ya kioo iliyo na powder nyeupe ndani yake, chupa imefungwa kwa kifuniko cha plastiki cha samawati kwenye chupa kuna lebo nyeupe yenye maneno nyeusi yanayosomeka

Wanawake wawili na wanaume wanne, wamesimama mbele ya dirisha kubwa. Wote wana barakoa usoni. Wanaume wote wamevaa suruali na mmoja ana suti nyekundu.

Wanawake kadhaa wanabeba maji. Wamepakia mitungi ya plastiki kichwani. Mitungi hii ina rangi ya njano na nyeupe. Wamevalia mavazi na shanga za kitamaduni.

Mwanamme ameketi kwenye kiti. Anamutunza mtoto mchanga, amevalia shati jeupe lenye vitone vidogo na suruali ya kahawia.

Chupa ya dawa ya rangi ya kahawia imelala upande wake. Vidonge vingi vya rangi ya waridi vimetoka nje. Kifuniko cha rangi ya dhahabu na kidonge kimoja vinaonekana pembeni.

Mtaalamu wa tiba amevaa koti jeupe na anamsaidia mwanamume aliyevalia fulana ya samawati na nyeupe. Mwanamke huyu anamsaidia mwanamume huyo kwa kusimama au kupiga magoti.

Kikundi cha chupa ndogo za kioo za njano zimepangwa vizuri . Chupa zote zina lebo yenye maandi ya kireno . Kila chupa ina kufiko cha manjano na juu yake imefunikwa kwa karatasi.

Chupa kadhaa za chanjo zimesimama kwenye meza. Lebo zao zina maandishi. Zina vifuniko vya rangi ya samawati na kijani. Maandishi mengine yanaonekana kwenye chupa hizi.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akichanjwa. Muhudumu wa afya anashika sindano na kumpa chanjo mkononi. Mwanamke amevalia barakoa ya samawati

Daktari amevaa koti jeupe na barakoa nyeupe. Daktari anampa chanjo mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha mbao, mwanamke huyu amevaa fulana ya njano na nyeupe na sketi ya samawati.

Mwanamme mzee amevalia kofia nyeupe na koti jeupe. Anafungua sanduku lenye dawa ya kitamaduni. Sanduku hili lina maandishi.

Kibanda cha samawati na kahawia kimesimama katika eneo kavu ,watu kadhaa wamesimama karibu nacho wakingoja kuchukua maji mwanamke mmoja ameinama.

Mwanamke mmoja ameketi kwa utulivu, akimshika mtoto wake mchanga kwa uangalifu. Mtoto huyo analia, akionyesha hisia za kutokuwa na utulivu.

Chupa ndogo ya kiyoweo ina maandishi, maandishi haya yanaonyesha ya kwamba chupa imefunikwa kwa kifuniko cha fedha, karibu na chupa kuna sindano kubwa.

Hizi ni chupa sita nyeupe zimejaa dawa ya kienyeji kila chupa ina lebo iliyo na jina . Kuna maandishi yanayoonyesha kuwa ni kwa ajili ya kutibu ugonjwa wa kisukari.

Meza nyeupe ina chupa tano za dawa za kutibu kifua kikuu. Kuna majina ya dawa hizi yaliyoandikwa wazi kwenye vibandiko. Chupa mbili zina vidonge vyekundu, nyingine mbili zina vidonge vyeupe vilivyofunguliwa.

Hili ni duka la dawa za kiasili. Mbele ya duka, kuna mizizi mingi ya miti. Mizizi imetawanyika juu ya meza nyeupe. Kuna makopo matatu ya kioo yaliyojaa mizizi ya miti.

Mama mwenye furaha ameketi kitandani ,amemshika mtoto wake mchanga mama amevaa nguo ya kijani kibichi, mtoto amefungwa kwa kitambaa jeupe na cha waridi.

Lori la mafuta limeanguka barabarani na kuna moto mkubwa. Moshi mzito unatoka kwenye moto na unatanda angani. Watu wengi wamesimama karibu na lori hilo, wakiangalia ajali hiyo.

Mwanamke amevaa kinyago jeusi na koti ya samawati na ananawa mikono yake. Amesimama karibu na tangi kubwa jeusi la maji lililo na maandishi.

Mwanaume akiwa amevalia koti jeupe miwani na barakoa ya rangi ya kijani kibichi anafungua sanduku kubwa la kadibodi.

Mwanamme ameketi kwenye kiti mbele ya meza. Amevaa shati jeupe na suruali jeusi. Anatazama daktari aliyesimama mbele yake. Daktari ambaye amevalia koti jeupe.

Mtu mmoja amevaa mavazi maalum ya kinga, amepiga magoti katika gala, amezingukwa na sanduku nyingi, amevalia suti nyeupe.

Daktari amevalia koti jeupe, miwani na shati ya waridi akimuhudumia mwanamke mchanga. Daktari anashika mkono wa mwanamke.

Hizi ni chupa mbili ndogo za kioo zilizofungwa na kofia ya plastiki ya samawati, lebo ya kila chupa ina maneno yaliyoandikwa kwa herufi nyeusi, maneno makubwa yameandikwa nyuma. Kuna sanduku nyeupe la samawati lililofungwa.

Chupa kubwa yenye rangi nyeusi imewekwa kwenye meza. Juu kuna kifuniko cheupe. Chupa ina lebo na lebo yake ni ya samawati yenye maandishi mengi.

Maji mengi yamefurika, yakizunguka nyumba kadhaa zenye paa za mabati miti na vigogo vimezama kidogo ndani ya mafuriko haya makubwa mbele kuna kipande cha mti kikielea kwa umakini juu ya maji.

Mwanamke amelala kwenye kiti akiwa na mtaalamu wa meno karibu naye, mwanamke amevalia shati la waridi na kitambaa cheusi shingoni, mtaalamu amevaa nguo ya samawati na glavu nyeupe.

Wafanyikazi watatu wa afya na watu wengine wawii wamevaa barakoa za uso na mmoja wao amevaa fulana ya samawati yenye maandishi. Mmoja wao anampa mtoto chanjo.

Huu ni mkusanyiko wa vitu. kuna chupa kadha ndani ya bakuli kubwa .bakuli limepambwa na shanga nyekundu nyeusi na nyeupe.

Chupa ya dawa ya kijani inasimama wima kwenye lebo yake nyeupe tunaonyeshwa kwamba ni vitamini kwa afya ya kinga maandishi yanaelezwa matumizi na idadi ya vidonge.

Mkono umekuwa na glovu nyeupe. Ukishika chupa ndogo yenye lebo ya maandishi. Mkono huu pia unashika sindano iliyojaa maji. Nyuma ya mkono huo una rangi ya samawati.

Mwanamke amevaa kinyago cheusi na koti la samawati. Akijaza sindano na chanjo kutoka kwenye chupa ndogo. Nywele zake zimesokotwa. Watu wengine wamesimama nyuma yake.

Daktari wa meno amevalia nguo za samawati na barakoa na anamhudumia mgonjwa. Anatumia zana za matibabu ya meno.

Wanachama wanne wa timu ya matibabu wanamchunguza mgonjwa. Wote wamevalia sare za kijani na barakoa na kofia za samawati.

Mtaalam anafanya ukaguzi wa mitungi ya oksijeni. Ametumia kofia ngumu nyeupe na barakoa. Amevalia koti jeupe na anashikilia chupa.

Kundi la wanafunzi wengine wamevalia makoti meupe, wamesimama Kwenye duara wakisikiliza mwamlimu wao. Wanaatanglia tankinya samawati na vyombo vingine vya maji.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanamhudumia mgonjwa. Daktari amevalia samawati, barakoa na miwani. Anachunguza kinywa cha mgonjwa.

Daktari amevaa kinyago na suti ya rangi ya samawati. Anachunguza kichwa cha mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti na amevalia kifuniko cha samawati shingoni.

Watu wanne wamesimama nje karibu na kifaa cha kunawa mkono cha samawati wote wamevaa barakoa mwanaume mmoja amevalia shati la mikono mirefu jeupe na jeusi.

Kundi kubwa la nzige linapaa angani likiwa linapita karibu na mti uliojaa wanyama hawa. Mtu amevalia shati la kijivu anatumia kifaa cha kurefusha akijaribu kuwafukuza.

Mama mchanga ameketi kwenye kiti na anambeba mtoto wake. Mama amevalia shati la rangi ya samawati na anamwanaglia mwanawe kwa umakini.

Gari kubwa la kubeba maji limesimama, kibanda chake ni cheupe, na tanki yake ni ndefu, na ina rangi nyekundu, tanki ina maneno, ambayo yameandikwa kwa herufi kubwa nyeupe.

Wanawake watatu wazee wamekaa chini nje, wote wamevaa mavazi yanayofanana na ngozi ya chui, mwanamke aliye katikati ameshika tawi la mti na wote wamezungukwa na mimea.

Mwanamke mmoja mzee ameketi kwenye kiti akiwa amefunika uso wake kwa mkono mmoja. Mtoa huduma wa afya amevaa koti jeupe na anampatia sindano kwenye bega.

Wataalam wawili wamevalia mavazi maalum ya manjano, glavu nyekundu, na barakoa za gesizinazoashiria usalama nas wanafanya kazi karibu na mapipa. Mmoja anasgikilia kifuniko cha pipa la rangi nyeusi.

Kuna vitu vingi vimewekwa juu ya sakafu ya rangi ya kahawia. Vitu hivi vimepangika ovyo ovyo. Kuna vitu viwili vya mviringo vilivyofungwa kwa kamba.

Mwanafunzi amevaa koti jeupe, miwani, na mukufu mweupe. Anachunguza jaribio la kisayansi kwenye meza ya maabara. Anaonekana yupo makini na anaonekana ana ujuzi.

Utaratibu wa ibada ya jadi umepangwa kwenye ardhi ya mchanga kwa ajili ya sherehe za kitamaduni. Nguo nyeusi na ya nyekundu imeandaliwa katika sehemu ya maadhimisho haya ya kipekee.

Dawa za chanjo zimepangwa kwenye meza ya mbao. Kuna sanduku refu jeupe lenye dawa ndogo za rangi ya kijani. Kuna chupa ndogo ya glass iliyojaa maji.

Mtu mmoja ameva kofia nyeusi na fulana ya kijivu. Anaendesha kampeni ya chanjo, amemshikilia mtoto mdogo na anampa chanjo kwa kutumia chupa ndogo.

Mzee ameketi chini. Amevalia mavazi ya kitamaduni. Ameshika mkia wa wanyama mikononi mwake, vitu vingi vimetandazwa mbele yake.

Mwanaume mmoja ameketi akipokea sindano. Amevalia shati la kijani kibichi na barakoa ya samawati. Mkono wake wa kushoto uko wazi.

Mtu ameshikilia chupa mbili nyeupe za dawa. Anaketi kwenye kiti cha rangi ya samawati, chupa moja ina lebo yenye msimbo mweusi na maandishi mengi.

Mtaalamu mmoja amevali suti nyeupe ya kujikinga na barakoa jeusi usoni. Ana miwani mikubwa kwenye kichwa chake. Amevalia pia glovu za kijani mkononi mwake.

Chupa ya chanjo, imewekwa karibu na sindano. Chupa hii ina lebo iliyoandikwa. Ikimaanisha, chanjo ya surua, matumbwitumwi na rubela.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akichanjwa na mhudumu wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa na wanashughulikia na shuguli hiyo kwa makini.

Muuguzi anasimama mbele ya meza ya matibabu. Anambadilisha mtoto mchanga. Ameshika blanketi jeupe lenye madoa ya waridi.

Daktari wa meno mwanamke amevalia koti jeupe lililo na maandishi. Anashughulika na mdomo wa mgonjwa. Amevalia glavu za mpira. Daktari mwengine wa kiume amevaa kinyago na fulana ya kijani.

Daktari wa meno amevalia koti jeupe, barakoa na miwani na anamtibu meno ya mgonjwa. Mgonjwa aelalal kwenye kiti cha meno.

Mtumishi ameinama kusafisha, ana ndoo nyekundu na kifagio. Ukuta una michoro ya watoto wakinawa mikono na bango lenye ujumbe kuhusu maji salama.

Chupa ndogo ya glasi imejaa maji imesimama wima, kitu cha fedha kimeifunika lebo nyeupe iliyo na maandishi imepandikwa hapo.

Hiki ni kifaa cha kunawa mikono, kina chupa ya kijani kibichi juu, yenye maandishi. Chupa hii ina bomba ndogo ya maji chini.

Sanduku na chupa ya dawa vyote vina maandishi ya herufi kubwa rangi kuu ni nyeupe na njano juu ya kila kitu kuna mambo inayofanana na mawingu.

Hii ni chupa dogo ya glass iliyo na kioevu cha rangi ya waridi. Kifuniko chake ni cha rangi ya waridi na kijivu. Kuna label iliyo na maandishi mengi yaliyobandikwa.

Wanawake wawili wameva koti jeupe, barakoa ya samawati na miwani na wanatengeneza barakoa kwa kutumia mashine za kushona. Mwanamke alie karibu ameshika kitambaa cha barakoa na anakishona.

Wamama wawili wamekaa kwenye kitanda mmoja amevaa fulana ya samawati na sketi nyeupe na mwingine amevaa gaoni nyeupe na nyeusi mwanamke aliye na fulana ya samawati anashikilia kitabu.

Hivi ni vifaa vya afya . Kuna chupa kadhaa ndogo zilizojazwa dawa . Chupa moja ina maandishi yanayosomeka . Sindano kubwa iliyotayarishwa kwa matumizi imelala karibu na chupa hii.

Daktari wa macho ambaye ni mwanaume amevalia koti jeupe na anachunguza macho ya mwanamke . Mwanamke amevaa koti jeusi na ameketi kwenye kiti mbele ya kifaa kikubwa.

Mtaalamu mwanamke amevaa koti jeupe, barakoa nyeupe na miwani na ameketi kwenye meza na kuzungumza na mwanamme aliyeketi mbele yake. Mwanamme amevaa shati la kijivu na nyeusi na ameketi kwenye kiti cha plastiki.

Muhudumu wa afya amevalia koti jeupe naanamchunguza mtoto mdogo ambaye analia. Mama wa mtoto amevaa vazi la rangi ya samawati na kitambaa cha samawati kichwani.

Daktari wa meno anamhudumia mtoto. Amevaa nguo nyeupe na kofia ya kinga kichwani. Daktari anashikilia kifaa chenye rangi nyekundu mkononi.

Mtoto anachajo na muhudumu wa afya mtoto analia huku akishikilia mikono na muhudumu mwingine yule anayetoa huduma amevaa glovu.

Wauguzi wawili wakiwa wamevaa sare za samawati na nyeupe wameinama juu ya kitanda cha hospitali. Wanamshika watoto wawili wachanga ambao wamefunikwa kwa vitambaa.

Mahabara ya kisayansi yameandaliwa na mtaalamu anayevaa koti nyeupe ya utafiti na barakoa ya ulizi, chumba hiki cha utafiti kina vifaa vya hali ya juu.

Chupa ndogo ya dawa, imewekwa kwenye meza. Ina lebo ya samawati na maandishi meusi. Kifuniko cha chupa kina rangi ya samawati. Chupa imetengenezwa kwa kioo.

Vipande kadhaa vya malenge na vyungu vimejaa shanga na shanga hizi ni rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi. Vitu hivi viko kwenye meza baadhi vikiwa vimekaa kwenye bakuli.

Bwawa ndogo limejengwa juu ya ardhi. Jengo lenyewe ni la mbao na lina milango miwili ya samawati limeezekwa na bati na limezungukwa na nyasi fupi.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke, wamesimama mbele ya choo safi, chenye srngi ya samawati. Wote wawili wanatabasamu. Choo hiki kina maandishi na michoro ya jua.

Sanduku jeupe la dawa lina jina, limefungwa vizuri na kuna label za samawati, chini ya sanduku kuna vipimo sita vya dawa vilivyo katika vifuko vya plastiki.

Katika kituo cha matibabu, mwanamke aliyevaa kofia ya samawati na jaketi, anatoa dawa kwa mtoto mdogo. Mwanamke amevalia miwani.

Dactari wa meno amevaa vazi la samati, kinyago na miwani maalum ya kukuza. Anatunia kifaa cha mwanga wa samawati, akimwangazia mgonjwa mdomoni.

Mhudumu anapuliza dawa akiwa amevalia koti jeupe, miwani na barakoa. Anashika mpira unaochomoza kutoka nyuma yake. Anapulizia dawa karibu na rundo la matakataka.

Nyumba inaungua kwa moto mkubwa moto unatoka kwenye paa na madirisha moshi mzito unatoka kila mahali sehemu ya paa imebomoka .

Mwanaume amevalia sare ya samawati , ananyunyiza moshi mwingi kutoka Kwa mashine kubwa. Amevalia kofia nyekundu ,barakoa ya uso na vifaa vya maskioni.

Katika chumba, mwanamke ameketi kwenye kiti na anapokea sindano. Mhudumu wa afya amevalia shati jeupe. Anamchoma sindano.

Hii ni chupa nyeupe ya dawa ambayo imelala kwa upande ina lebo ya samawati na maandishi, kwenye lebo kuna maandishi kuwa nikirutubisho cha vitamini.

Chupa kubwa ya plastiki yenye kifuniko chekundu. Ndani yake kuna dawa ya majimaji ya rangi ya kijivu. Lebo nyeupe imeandikwa na maelezo yake ya matumizi.

Mtu mzima na mtoto wamesimama mbele ya tanki la maji na sabuni. Mtu ameshika chupa ya sabuni ya maji na kumimina mikononi mwa mtoto.

Sanduku la samawati na jeupe lina dawa, kuna ampuli ya kioo iliyojaa maji na chupa ya dawa ya unga, kifuniko cha ampuli ni cha rangi ya manjano.

Mama ameketi kwenye kiti akimbeba mtoto mdogo. Muhudumu wa afya amevalia sare ya samawati na amesimama karibu naye.

Mwanamke anayetabasamu amevaa kitambaa chekundu kichwani na shati ya rangi ya kijani kibichi na kijivu. Anashikilia kitambaa cheupe kidogo mbele yake na mikono miwili.

Kuna dawa nyingi zilizowekwa kwenye meza. Dawa hizi ziko ndani ya chupa ndogo na kubwa. Chupa zote zina rangi tofauti na vifuniko. Baadhi ya chupa zimejaa vidonge.

Daktari mmoja mwanamke amevaa koti la samawati na amemvalisha mgonjwa wake kifaa kwenye sikio. Daktari mwingine mwanamme amevaa fulana yenye maandishi na amesimama karibu naye.

Hii ni chupa ya dawa yenye lebo nyeupe na rangi ya waridi . Lebo ina maandishi na inelezea kilicho ndani . Lebo ina alama za kuonyesha kuwa inazuia uchovu na kusaidia uundaji wa seli nyekundu za damu.